Hawa ni wachezaji wa timu ya Kandanda. Wanaonekana kuwa wanacheza katika uwanja moja hapa. Inaonekana kuwa hawa watu ni kana kwamba wanashangilia. Labda wameweza kuiweka goli ama kupata goli moja. Ndio maana wanaweza wakafurahia na kushangilia kwa bidii hao ambao wamefanya hili wakaweza kupata hiyo goli.

Hapa kunaonekana kuwa kuna, kuna usajili ambayo inaendelea mahali hapa. Watu wamekuja hili wakaweze kusajiliwa. Huenda ni watu wapiga kura. Jinsi ninavyoona kuna watu wengi hapa mpaka walinda usalama ama polisi wamekuja hili wakuweze kuona hii kazi inaendelea. Naona hii kazi inaendelea vizuri. Watu wanapata usaidizi.

Hawa ndio viongozi wa taifa la Kenya. Wanaonekana kuwa wanafurahia na wanacheka mahali hapa. Wanataka kuchukua picha moja ili wakatoke.

Hawa wanaonekana kuwa ni wanasiasa pamoja na yule mkuu wa mahakama ya juu zaidi hapa nchini Kenya, yule anaitwa Martha Koome. Kando yake amekaa aliyekuwa gavana wa jimbo la Bomet, Isaac Ruto pamoja na gavana wa Nairobi, Johnstone Sakaja. Wanaonekana kuwa wamesaini vibarua kadhaa.

Hapa kuna mashabiki, mashabiki wa timu fulani. Inaonekana wameshika bendera kenya, wanaonekana kuwa wanshabikia ama huenda ni watu ambao wamekuja mahali hapa kwa sababu ya kisiasa. Huenda kuna kiongozi amekuja ana ilikuwa ile inaitwa kwa lugha ya kimombo holiday .

Huu ni mchezo wa kuruka inaonekana Kuna jamaa moja ambaye ameruka mchezo huu wa kuruka anaonekana yuko juu anapepea hewani huku mashabiki wake wameketi huku wengine wanasimama wakimwona jinzi wanavyo cheza mchezo huu.

Hapa ni kwenye barabara barabara inaonekana kuwa ni barabara ya lami kando yake ninaona takataka ambazo zimetupwa hapo kando. Takataka inaonekana kuwa zililetwa na watu mbali mbali na wakaweza kuzitupa mahali hapa hii sio nzuri kwa afya ya binadamu wanafaa kuwa wanaweka takataka hizi mahali moja ili kuweze kuitunza mazingira.

Hapa ni kwenye ofisi ya wale wa kusanyaji ushuru katika taifa hili la kenya kuna watu kadhaa ambao wamekuja mahali hapa hili wakaweze kusanya ushauri huku.

Hawa wanaonekana kuwa ni mashabiki, mashabiki maarufu wa timu la Gor Mahia. Gor Mahia ni timu inalotoka Kenya, na Kenya hapa, hii timu lina mashabiki wengi ,na timu la Gor Mahia watu wengi hufurahia mchezo wao na naona mashabiki wao hapa wanafurahia wachezaji wa Gor Mahia.

Huyu ni mkuu wa chama cha kitaifa ambayo kinaitwa ODM Orange Democratic Movement kwa lugha ya kimombo anaonekana kuwa anasaini stakabadhi fulani mahali hapa kuna wasaidizi wake ambao wamesimama kando ilhali mwingine amekaa chini huku akiangalia tarakilishi chake hapo.

Huyu ni rais wa Jamhuri ya Kenya. Rais William Samoei Ruto , kando yake amesimama mke wake ,Rachael Ruto ,anaonekana kuwa ameshika bibilia ni kana kwamba anachukua kiapo ya kwamba ataongoza taifa la hili la Kenya .Hii ilifanyika ama inafanyika katika uwanja wa Kasarani.

Hapa ni maofisi ya wale wa wakusanyaji wa ushuru katika taifa hili la kenya wanaonekana kuwa wanafanya kazi zao wengi wa wafanyakazi hapa wanaonekana wakiangalia tarakilishi zao huku wakifanya kazi.

Hawa ni wachezaji wa timu ya kandanda, wanaonekana wamo uwanjani wakicheza mpira kando kando yao kuna mashabiki ambao wanashabikia timu hizi mbili zikicheza katika uwanja huu. Watu hawa wanaonekana wanajikaza kucheza vilivyo angalau wapate goli ama magoli mbalimbali.

Hawa wanaonekana kuwa ni maafisa kutoka kitengo cha serikali ambayo inakusanya ushuru katika taifa hili la Kenya. Labda wametumwa ili wakusanye kodi kutoka kwa kila mtu anayefanya biashara ama kazi lolote ile.

Hawa ni mashabiki wa timu ya Manchester City, wanaonekana kuwa wanafurahia sana, na wanasema kwa maandiko yaliyoandikwa hapo kwamba wanahitaji timu ya Man City. Mashabiki hawa wanaona wamefurahia jinsi maneno yanaendelea labda kwa kiwanjani. Wanaonekana wanainua mikondo zao juu.

Hawa wanaonekana kuwa ni maafisa wa kukusanya ushuru nchini Kenya. Wanaonekana kuwa wamo hapa wakifanya kazi zao mahali hapa. Kuna maofisi zao mahali hapa na wanaangalia tarakilishi zao huku wakiwasaidia watu ambao wako hapa ili kupata usaidizi.

Kuna watu wanne ambao wamesimama mahali hapa ,watu hawa wanaonekana kuwa wamevalia barakoa kwenye mdomo na pua zao, watu hawa watatu kati ya hawa wanaonekana kuwa ni maafisa, maafisa huenda ni maafisa wa afya ama maafisa wengine wanaofanya jukumu fulani.

Hii ni pango , pango linaloyoka mahakama ya juu ambapo inaonekana kuwa wanapeana me kinachoitwa kwa lugha ya kimombo intership and atuochment hii inasaidia watu ambao wamemaliza shule hili wakaweze kupata kazi kidogo ambao wanaweza kuifanya.

Hawa hapa wanaonekana kuwa kuna mchezaji mmoja anayepokea tisheti kutoka kwa labda kuwa ni meneja mkuu wa timu hili la ulinzi stars anapata kupeana tisheti huyu kwa mchezaji mmoja wa timu la ulinzi stars.

Hapa ni ofisini, ofisini ambamo watu hutoa huduma mbalimbali. Hapa ni ofisi ya kile kinachoitwa KRA. KRA ndio inaitwa Kenya Revenue Authority . Hii ni kitengo cha serikali ambayo inakusanya ushuru kutoka kwa wananchi. Kuna watu ambao wanasaidiwa mahali hapa.

Hawa wanaonekana kuwa ni mashabiki wa timu ya Gor mahia wanaonekana kuwa wamevalia nguoiliyisawiya ambaye imeandikwa gor mahai watu hawa wanaonekana kuwa ni wasichana wenye umri ishirini arbaini inaonekana kuwa anatembea.

Ninawaona watu ambo wamekaa. Kwa kuwa ni wakenya maanake wameshikilia bendera ya taifa la Kenya kwenye mikoni yao na pia wamefunga bendera ya Kenya kwenye kiuno au kwenye kifua chao. Wanaonekana ni wengi na kuna nwanadada mmoja anayefurahia.

Hapa ni kwenye mahakama kuu ya kitaifa mahakama ya kenya ambapo ninamwona mkuu wa mahakama Martha koome na naibu wake Mwilu , inaoneka wanasikiliza kesi fulani huenda ni kesi ya uchaguzi ama like lingine.

Hawa wanaonekana kuwa ni wachezaji wa mpira wa kandanda, wanaonekana kuwa wamo tayari kucheza mpira wa kandanda katika kiwanja hiki, wanafanya kile kinachofanywa wakati ambapo unataka kucheza.

Hapa ni kwenye ofisi ambamo naona watu ama wafanyekasi wawili wamekaa chini wakiangalia tarakilishi zao. Hapa Kuna viti viwili vya wateja ambao wanaweza kuja na wanaweza kukuja na kukaa chini. Hapa imeandikwa birth and death certificates .

Hapa kuna vitambulisho, vitambulisho ambavyo vimesanywa mahali hapa, huenda hapa ndimo ofisini ambamo vitambulisho husanywa ama hupeanwa kwa watu ambao walikua wameitisha ama wamekabidhi stakabadhi zao za kuunda kitambulisho.

Huyu ndiye kiongozi wa taifa la Kenya Rais William Samoei Ruto akitembea na chief justice Martha Koome kwa lugha ya kimombo. Kuna maafisa wengine wanao wafuata hapo nyuma wanaonekana wametoka kwenye ofisi fulani wakielekea mahali labda mkutano maalum wakiserikali.

Hapa ni kwenye ofisi, ofisi ambamo, ofisi ya huduma, ambamo wakenya hueza kuenda ili wapate huduma mbalimbali za kiserikali, naona ofisi hili lina shughulikia utoaji ushuru kutoka kwa wananchi, kwenda kwa serikali.

Ninamwona mkuu wa chama cha Wiper Kalonzo Msyoka akitoa hotuba yake akiwatolea watu ambao wamesimama hapo huku wakisikiza ambacho kinasemwa na kiongozi huyu. Ninaona mapango ambayo yameinuliwa juu yameandikwa jina ya kiongozi huyu ambaye ni Kalonzo.

Ninayatazama vitambulisho ambayo yamefungwa. Inaonekana kuwa hii ndio ofisi ambalo linaunda au linapeana vitambulisho kwa watu. Inaweza kuwa ni ofisi ya kaunti fulani ambapo wanapeana kitambulisho kwa watu waliojisajili ili wawezekupata vitambulisho.

Hapa ni ofisi ya huduma. Huduma ni ofisi ambazo zinapeana huduma mbalimbali kwa wakenya ambao wanaitaji kupata huduma wanazoitaji.

Mahali hapa inaoneka kuwa ni benki benki ambapo watu hupata usaidizi. Watu wengi wamekusanyika hapa kuna wengine ambao wamekaa ilhali wengine wamesimama wanaenda katika kaunta ili wakaweze kupata msaidizi anayeweza kuwasaidia ili wakaweze kutoka mahali hapa kuna shughuli mbali mbali ambazo zinaendelea huenda watu wanahitaji usaidizi.

Hapa kuna mkuu wa mahakama anaonekana kuwa ameshika bibilia ni kana kwamba anachukuwa kiapo yakwamba ataweza kufanya kazi yake ipasavyo na ataweza kutenda kazi yake kwa uhaki na uaminifu. Kando yake wamesimama watu wawili wanaonekana walikuwa wanamsaidiya kwa.

Hawa ni wachezaji wa timu ya kandanda. Wanaonekana kuwa ni wa timu ya bandari Fc jinsi ilivyoandikwa kwa guo walizozivalia. Wako tayari kucheza mpira ama kucheza mpira wa kandanda.

Hawa wanaonekana kuwa ni wachezaji wa timu ya kandanda. Wanaonekana kuwa wameshinda kikombe kwenye kinyang'anyiro cha kushindiana kikombe hiki. Wanafurahia hili maanake timu yao imeweza kushinda kushinda katika mchezo huu.

Hapa kunaonekanaka kuwa ni uwanjani. Uwanjani ambamo kuna ichezo mbali mbali ambazo zinaendelea. Kuna mashabiki ambao wamekaa kando wakitazama kile ambacho kinaendelea. Kuna watu hapa wamesimama wanaonekana kuwa ni wachezaji pia, na wanaonekana wakishangilia na kungoja kuingia uwanjani.

Hawa wanaonekana kuwa ni mashabiki, mashabiki ya timu la Gor Mahia. Gor Mahia ni timu inayotoka Kenya, ambayo hushabikiwa sana na watu wengi. Hawa wanaonekana wanangoja ama timu hii inaendelea kucheza kiwanjani na wanashabikia timu yao ya Gor Mahia inapocheza uwanjani.

Wachezaji wa timu fulani na wanaonekana wameshinda kikombe, wana furaha kubwa sana, wanaruka huku meno zikiwa nje midomo zao zikiwa zimefunguliwa kabisa. Wameshika kikombe hiki ambacho wamejishindia kwa mikono yote miwiili ishara ya kufurahia sana.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa kandanda. Wanaonekana wamo uwanjani wakicheza. Kuna mmoja anayemiliki boli huku wengine wanamfuata na wanataka kumnyang'ang'anya mpira. Pia kuna mashabiki kando kando ya kiwanja hiki wakitazama jinsi wanavyocheza.

Hapa ni kwenye mahakama mahakama kama ambapo kesi zinasikishwa kuna majaji hapa ambao wamevalia sare zao za kikaza wanaonekana kuwa wanajambua kezi wengine wanaonekana wakiongea wengine wanongea wanaonekana wastabakati mbalimbali , zinazoweza kuonyesha kezi hizo ni za nini zinazoelezea kesi hizo.

Kuna watu wamekaa chini hapa wakingoja usaidizi ,hapa ni kwenye ofisi ya huduma ambamo watu hupata usaidizi ,usaidizi za kiserikali vitu kama KRA, vitu kama NHIF ama bima ya afya wanapeana hapa ama unapata kusughulikiwa mahali hapa.

Mtu mmoja hapa ambaye anachukua makucha za mtu mmoja ambaye amekuja kwenye ofisi lake. Huenda jamaa huyu anahitaji kupata stakabadhi fulani ndiposa makucha zake zinachukuliwa zinawekwa kwa mashini ili stakabadhi ambazo alikuwa anazihitaji ziweze kupatikana.

Hapa kunaonekana kuwa ni ofisi ya huduma senta ,huduma senta ni mahali ambapo watu huenda ili wakapata kusaidiwa kutokana na mambo ya kiserikali ama kupata bima ya afya na vitu vingi vingine vinavyotoka kwenye serikali kuu ya taifa.

Hapa kunaonekana kuwa ni ofisi, ofisi ambapo watu huja ili wapewe kupata usaidizi, ni ofisi ambayo imeandikwa hapo juu NCA Services. Kuna mwanadada na jamaa mmoja wanaofanya kazi katika ofisi hii, na wanaonekana wanatumia tarakilishi ama tarakilishi mbili.

Hapa ninaona nyumba ama chumba cha mahakama ama kwa kile lugha ya kimombo inaitwa judiciary hapa ni mahali ambapo kesi zinazikiliswa na suluhisho kuweza kupeana vipi ya kesi mbalimbali.

Hapa ni kwenye ofisi ya huduma, huduma ni mahali ambapo waKenya waweza kuenda kwenye ofisi hizi wakaweze kupata huduma mbalimbali za kiserikali, huduma kama NHIF ama kwasasa inaitwa SHA .

Hapa kunaonekana kuwa ni uwanjani. Uwanjani ambamo wachezaji mbali mbali wanatumia kucheza. Kando hapa mashabiki mbali mbali ambao, labda wametoka sehemu mbali mbali wanaonekana wako mahali hapa wanangojea timu kuanza kucheza ama labda mchezo umekwisha.

Hapa ni kwa ofisi ofisi ambamo mwanadada mmoja hufanyia kazi hapa huenda ni ofisi ya shule fulani manake kuna vitabu ambazo zimewekwa kando kuna mtoto ameketi chini huku kuna wanaume wawili ambao wamesimama na wanaangalia pia tarakilishi ambacho mwanadada huyu anakitazama pia.

Hawa ni wachezaji wa timu ya kandanda wanaonekana wako tayari kucheza mchezo wao katika uwanja huu. Wanaonekana wanaomba kabla hawajaanza kucheza mchezo wao katika uwanja huu maanake haujui kile ambacho kinaweza kikatokea katika uwanja, ndio maanake unafaa umweke mola kwanza.

Hawa ni wanariadha wanaoonekana kukimbia katika uwanja huu. wanaonekana kuwa wamo tayari wanakimbia wameweka misuri yao sawasawa wako kiwanjani wanakimbia wako katikati ya uwanja. Inaonekana ni ule mwendo wa mia moja.

Ninamuona rais wa jamhuri ya Kenya, rais William Samoei Ruto , kiongozi mkuu wa mahakama Martha Koome na spika wa bunge la kitaifa anayeitwa Moses Masika Wetangula wanaonekana wamesaini stakabathi fulani na wanaonekana wameshika na kufurahia na kucheka.

Hapa ni kwenye maofisi za huduma. Huduma ni maofisi za kiserekali ambamo hupeana vitu ama kazi zao ambazo huenda watu huhitaji. Ofisi hii inaonekana kuna watu watu ambao wamevalia nguo za rangi ya nyeupe. Wanaonekana kuwa wanafanyakazi katika kile inaitwa KRA .

Hapa unaweza kuwa ni benki abamo watu huja ili waweze kupata usaidizi ,nawaona watu ambao wamepanga laini , inaonekana wanapata usaidizi kutoka kwa wafanyikazi ambao wanafanya kazi mahali hapa wanaonekana kuwa kuna wengine wanabeba makaratasi mikononi mwao ilhali kuna wenye wanawasaidia mahali hapa, inaweza kuwa ni benki.

Ninaona huu ni mchezo wa kuruka miguu mitatu. Namwangalia jamaa huyu ambaye ameiruka miguu hiyo tatu na inaonekana kuwa amefika kwa leni lake na hapo mbele ama hapo kando ninamwona jamaa anajaribu kuruka pia hii mchezo wa miguu mitatu.

Huku ninaona watu wengi ambao wamekusanyika na kupanga laini ili kuweza kupokea huduma namba. Huduma namba ilikuwa mfumo ambao ulioletwa na serikali ili watu waweze kupewa huduma namba. Ilianzishwa mwaka kadhaa ziliyopita na watu walikuwa wanajisajili ili kupata namba hili la huduma.

Naona ni mashabiki wa mbira wa kandanda. Inaonekana kuwa ni mashabiki ambao wanashabikia timu la Pandari. Ina inaonekana kuwa wako na mipambo mikononi wakifurahia na kusherehekea. Inaweza kuwa hili timu limeweza kupata koli moja ama mbili na inakuwa

Hapa kunaonekana kuwa ni benki. Benki ambapo watu upata usaidizi. Kuna watu wanaopeana msaada, ama usaidizi kwa watu ambao wanakuja kupata usaidizi, wengine wananjoja kwa viti huku wamekaa wamepanga laini ili wakingoja huduma zao ziwafikie.

Huu ni mchezo wa rugby. Rugby ni mchezo ambao mtu hushika boli na kukimbiza mpaka gori lile lingine. Wanaocheza ni matimu wawili ambao wanashindani mpira hii ili waweze kupata mpira na kukimbiza mpira kwa gori lile lingine la wapinzani wake. Naona kuna viti vya mashabiki na mashabiki wachache wameketi.

Wanaonekana kuwa ni wachezaji wa timu ya kadada ama mpira wa kadada. Inaonekana kuwa wanachezea timu moja. Jinsi ninavyoona ni kuwa hawa wanapokea maelekezo kwa mkuu wao ambaye ni mwelekezi wa timu hii. Inaonekana hawa wanasikia vizuri na wanaelewa yanayosemwa.

Hapa inaonekana kuwa kuna mashabiki wanaotasama timu fulani huenda ni timu ya kandanda ama rugby ambapo watu wanashangilia na kufurahia huku wachezaji wakiendelea kucheza katika uwanja huu wa michezo. Wanaotazama mashabiki hao.

Watu hawa inaonekana kuwa wanajaza fomu fulani. Wanajaza fomu inaonekana kuwa inaweza kuwa ni fomu ya kupata mkopo wa loan ama ni fomu hili nyinginezo. Inaonekana kuna watu kadhaa ama watu wengi hapa kuna wenye wanasimama na kuna wenye wameketi pia.

Huku ninaona wanasiasa ambao wamekaa chini hapa wakizungumza ama wakiongea. Inaonekana kuwa wanaliongolea jambo ambalo ni nzito ama linawagusa katika mawazo yao na mioyo yao. Kuna wale ambao wamekaa kando na inaonekana kuwa wanasubiri jambo ama wanasubiri mkutano ianze.

Hawa ni wachezaji wa timu ya kandanda inaonekana hawa wanacheza kwa kiwanja moja wanashindana mpira moja baada ya mwingine, timu moja haitaki timu ingine wakaweze kupata goli wangine pia wanataka kupata goli moja angalau.

Hapa ni jiji kuu la Nairobi, na ninaona shughuli mbalimbali zinaedelea hapa, kuna waemdeshaji pikipiki ambao wameka kando pikipiki zao ili kuziweka katika kazi mbalimbali ama kufanya kazi ile, naona gari ambazo zimeegeshwa hapo kando.

Hapa ninaangalia kuwa kuna watu ambao wanatengeneza ama wanaunda kitambulisho cha taifa. Hawa watu wanonekana wanafanya hiyo kazi wanachukua alama za mikono ama makucha za watu ili kuwadhibitisha kuwa ni wao kamili kwa kitambulisho chao ambacho wanakaa nayo.

Hapa ni ofisi maalum inaonekana kuwa kuna shughuli ambazo zinaendelea katika ofisi hili, watu huja ili wakaweze kupata usaidizi kwa maofisi haya ambayo yako hapa na wanapata huduma kwa watu ambao wanapeana huduma katika ofisi hii, naona polisi anayesimamia usalama.

Hapa ninaona wachezaji wa timu fulani, inaonekana wao wanashangilia peupe, labda wameweza kupata goli moja ama mbili dhidi ya wenzao wanao cheza pamoja, Inaonekana kuwa wako na furaha riboribo ambapo, wanafurahia yale ambaye wameifanya.

Mahali hapa kuna kiongozi mkuu wa chama cha Wiper nchini kenya anaonekana akitoa hotuba kwa wanahabari huku wanasheria wamemzunguka inaonekana labda walitoka kwenye kesi fulani mahakamani.

Ninamwona shabiki mmoja hapa wa timu la Bandari FC. Yeye anaonekana kuwa ana furaha na ameshikilia nguo ama bango lililoandikwa bandari FC. Yeye anaonekana kuwa anashabikia ama analifurahia timu hiki. Linaonekana kuwa kuna wachezaji hapo kando ambao wanacheza.

Hapa ninaona watu ambao wameshika bandera la taifa la Kenya. Inaonekana hao watu wanashangilia wakiwa na furaha jinsi ninavyoangalia ni kama huenda watu hawa wameshinda kitu fulani na wanasherehekea na kufurahia taifa la Kenya ,wakiwa wameshika.

Hapa ninaona idara ya upelelezi wa jinai wamekuja hapa ili kukusanya data za watu hapa ili wakaweze kutumia katika uchunguzi wao wanayoifanya. Hii idara ni idara ambayo imetengwa hapa Kenya ili kushughulikia hali za uhalifu.

Ninaona watu ambao wamesimama hapa na wanaonekana kuwa wanalishapikia huenda ni taifa la Kenya kwa sababu ninaona wamefalia bendera ya taifa la Kenya na wanaonekana wako na furaha na kushangilia kwa shangwe na vigelegele hapa wakitoa meno.

Hii ni timu ya taska, hawa ni mashabiki wanaoshabikia timu ya kandanda ya taska, taska ni timu ambayo ina mashabiko wengi katika nchii hii ya kenya, kuna jamaa huyu ambaye hana shati yake anafurahia sana timu hii ya kandanda inayochezwa na timuu hii ya taska.

Hapa ninatazama mashabiki wa timu ya rugby . Rugby ni mpira unaochezwa kwa kushika mpira na kukimbiza ili mtu akufukuze na akunyang'anye mpira hicho. Inaonekana hao watu wanafurahia na kushangilia na hata kuchukua mapicha ya mambo ambayo yanaendelea uwanjani.

Hii hapa ni risiti ambayo ilipeanwa kwa mtu mmoja anayeitwa Evans Kipchichir, inaonekana huyu Evans Kipchichir aliweza kulipa pesa fulani katika kampuni moja hapa, ili akaweza kupewa risiti hili.

Hapa kunaonekana kuwa ni ofisi kubwa la kampuni fulani ambapo inawaongoja wateja. Wafanyi kazi wawili wanaonekana wameketi na wanangoja wateja wafike ili wawahudumie ipasavyo inaonekana kuwa ni kampuni kubwa kwa sababu naona viti vingi vimepangwa viti vya wateja.

Hapa ni katika maofisi ya huduma. Huduma ni mahali ambapo watu huelekea ili wakaweza kupata kusaidiwa katika hali zao zile. Wanafunzi wanaohitaji mkopo wa helb huwa pia wanaenda huku ili kupata usaidizi ama kupeana barua zao za kuulizia mkopo wa helibu .

Kuna huduma mbali mbali ambazo zinatolewa kwa wananchi. Hii ni kitengo cha serikali ambacho kinaitwa DCI (Directorate of Criminal Investigations).Hii inachunguza uhalifu ama uhasama ambazo zimetendeka mahali popote ili kuchunguza vizuri.

Hapa linaonekana kuwa ni ofisi la wakusanyaji wa ushuru katika taifa hilo la Kenya, hii inaogwa kwa lugha ya kimombo Kenya Revenue Authority ndio jina lao, kukusanya ushuru kwa wakenya hili kuioatia serikali kuitumia katika mambo ya kiserikali ili kuweza kuwafanyia wananchi kazi.

Huyu hapa ni kiongozi wa chama cha wiper katika taifa hili la Kenya. Kwa jina lake anaitwa Kalonzo Musyoka. Na anaonekana kuwa kiongozi huyu anajaribu kufanya hotuba ama kutoa hotuba. Inaonekana kuwa wensaki hapa ambao wamevalia eh kana cha watu hawa wa wiper wanaonekana kusikiza.

Hawa ni mashabiki ama wapenzi wa taifa hili la Kenya. Wanaonekana kuwa wamevalia nguzo zilizochorwa bendera la taifa ya Kenya. Wanaonekana pia wajipaka rangi ambayo inachora bendera ya taifa ya Kenya na pia wanaonekana kufurahia taifa hili la Kenya.

Hapa unaonekana kuwa ni ofisi ya huduma. Hapa inaonekana kuna jamaa mmoja anatazama tarakilishi hiki ambacho anakitumia kuwahudumia watu. Inaonekana kuwa mahali hapa wanapeana ile certificate ya police clearance certificate . Hii husaidia sana haswa wakati watu wanatafuta kazi wanahitaji certificate hii.

Hapa ni passpoti passpoti usaidia mtu kusafiri kwa nchi nyingine hili akaweze kujifurahisha ama kuwa na mengine katika taifa mbalimbali ya kidunia, hii inasaidia sana wakati inaitaji kutembea ama kuenda kuona vi zingine ama kuenda kazi , kuenda safari ya kikazi ukaibini.

Hapa ni kwenye ofisi za huduma nchini Kenya. Hapa, hapa ni ofisi ambao wanasaidia watu kupata huduma mbalimbali za kiserikali. Hii ni maofisi ambayo serikali inasaidia watu kupata vitu vya kiserikali, vitu mbalimbali kama bima ya afya, kama vitu zingine.

Kuna tanki moja hapa limewekwa juu, ili ikaweze kuchota maji kwa, inaweza kusaidia watu wanaoishi katika mahali hapa. Naona manyumba ziko hapo kando na maji haya, inatumiwa na watu ambao wanaoishi katika mahali hapa, na inaweza kuwasaidia kwa namna nyingi ile inaweza kuwasaidia sana.

Hawa ni watu ambao wameketi wanaonekana kuwa wanangoja kitu ama wako katika mahali ambapo wanataka kutazama kitu, kuna mwanadada moja hapa ambaye amesimama na amevalia nguo ama nguo ya juu ambayo imeandikwa Kenya airways wengine wamekaa na kinyamaza.

Pango hili linaonyesha ya kwamba tuko pamoja. Tuko pamoja ilikuwa ni mfumo ulikuwa unapitishwa na chama cha URP na TNA waliokuwa wameungana pamoja wakati walikuwa wanawania viti vya uongozi mwaka 2017. Waliweza kushinda kura na wakaweza kupata uongozi.

Huyu ndiye rais wa jamhuri ya Kenya, rais William Samoei Rutto. Kando yake ameketi aliyekuwa waziri mkuu Raila Omolo Odinga. Kando yake ni yule anayefanya kazi kwa serikali Dennis Tumbe. Wanaonekana kuwa wanashabikia timu la Kandanda. Inaweza kuwa ni Harambee Stars kwa sababu ni timu ya Kenya.